Mgonjwa mzee amelala kitandani hospitalini. Amefunikwa blanketi yenye muundo mwekundu na mweusi huku mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe na maabara na glavu akimhudumia katika mazingira yanayozingatia huduma ya wazee. Mandhari hiyo inaashiria wakati wa uangalizi na umakini ndani ya kituo cha huduma ya wazee.

Mtaalamu wa afya aliyovalia barakoa na vesti ya manjano anatoa chanjo kwa msichana wa shule ya upili. Msichana yule ambavalia barakoa chumba hicho kinaonekana kuwa darasa au kituo cha chanjo kuwa watu wazima.

Mtaalamu wa afya akiwa amevalia vifaa kamili za kujikinga, anamhudumia mgonjwa mzee aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Mgonjwa ameunganishwa na vifaa mbali mbali vya kufuatilia hali yake ya mwili. Mfanyakazi amevaa glavu na suti ya kinga nyeupe. Tukio linaloonyesha huduma muhimu, kwa wagonjwa wazee, haswa katika hali zinazohitaji hatua za kudhibiti maambukizi.

Tukio la afya ya jamii, pengine kampeni ya chanjo likifanyika shuleni. Mhudumu wa afya aliyevaa sare ya kijivu na barakoa, anampatia mwanafunzi sindano. Mwanafunzi huyu amevaa sare ya kijani na wanafunzi wengine wawili wamesimama karibu yake, wote wawili wameketi kwenye viti vidogo kwenye ushoroba wa shule.

Tukio la ufikiaji wa afya kwa jamii, lililolenga kutoa uchunguzi wa kimatibabu. Katikati mfanyakazi wa afya, anamchunguza sikio la msichana mdogo. Manthari imewekwa nje chini ya hema la muda, kuashiria kliniki ya afya inayotembea au ya muda. Manthari inaonyesha upatikanaji wa huduma za afya ndani ya jamii.

Tukio la ufikiaji wa afya kwa jamii linafanyika nje, likitoa huduma za afya. Mhudumu wa afya anawahudumia wateja wawili kwenye meza iliyojaa vifaa vya matibabu na dawa. Watu wanasubiri kwenye mstari na wamekaa wakisubiri zamu yao, huku bango la habari likiwa limesimama karibu nao.

Gari jeupe la kliniki inayotembea, yenye chapa ya Beyond Zero , limeegeshwa katika uwanja wazi wa nyasi. Mtu amesimama karibu na meza upande wa kushoto wa gari, labda mfanyakazi wa afya. Kliniki ina alama ya msalaba wa blue na madirisha upande. Kliniki imeletwa kijijini katika juhudi za kufanya huduma za matibabu zipatikane kwa jamii.

Kundi la watu waliosimama kwenye foleni nje ya kliniki inayotembea iliyoandikwa Beyond Zero Mobile Clinic . Kliniki hii ni nyeupe na ina alama ya msalaba wa blue . Mantharini kuna miti kadhaa, ardhi ni ya rangi nyekundu kahawia ikionyesha hali ya hewa kavu au kame. Manthari inaonyesha hisia ya huduma za afya za jamii katika mazingira ya vijijini.

Mfanyakazi wa afya aliyevalia barakoa ya kujikinga na vest ya bluu yenye maandishi amesimama karibu na watoto nje ya nyumba. Mazingira ni ya mtaa wa kipato cha chini. Uwepo wa mfanyakazi wa afya unaashiria juhudi za kuwafikia watu zinazolenga kuelimisha na kulinda jamii dhidi ya kuenea kwa magonjwa kama vile Covid 19 .

Ndani ya nyumba ya mabati, huduma ya afya kwa jamii inaendelea. Wafanyakazi wa afya watatu wakiwa wamevaa vesti za rangi ya buluu zenye nembo rasmi wanashirikiana kwa makini na baba na mtoto. Mfanyakazi mmoja maeinama mbele akihudumia mtoto kwa upole, huku mwingine akitoa tabasamu la kuunga mkono. Mfanyakazi wa tatu amesimama kando akiangalia muingiliano huo kwa makini.

Kundi la wafanyakazi wa afya ya jamii wakisalimiwa na mwanaume aliyevaa suti. Wafanya kazi hao wamevaa vesti za buluu zenye mistari ya manjano na nembo ya shirika lao. Mwanaume aliyevaa suti anatabasamu na kumpa mkono wa pongezi mmoja wa wafanyakazi hao. Mandhari inayotoa hisia ya shukrani na ushirikiano katika shughuli za utoaji huduma za afya katika jamii.

Kitengo cha kliniki itembeayo cha Beyond Zero kimewekwa nje na wahudumu wa afya wa jamii wamekaa mbele ya kliniki. Kitengo hicho kilicho na alama ya msalaba wa bluu kimeandaliwa na ngazi za kuingia na kuna madirisha mawili yenye mapazia ya bluu. Meza ndogo imewekwa mbele ambapo watu watatu wameketi.

Kliniki ya matibabu inayohudumia wanajamii. Lori jeupe lililoandika Laikipia County na msalaba wa buluu limeegeshwa kwenye ardhi ya matope. Limepambwa kwa nembo ya Beyond zero mobile clinic . Watu kadhaa wameketi wakisubiri zamu yao. Mandhari inaashiria hafla ya utoaji huduma za afya kwa jamii inayotoa huduma za matibabu kwa wale wanaohitaji.

Mradi wa afya wa jamii katika kaunti ya Trans Nzoia Kenya. Kuna wanawake watatu wamesimama mbele ya hema lililo na nembo Health Right Kenya. Mradi huu unaangazia umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa na ushiriki wa jamii katika kushughulikia changamoto za afya ya umma.

Mkusanyiko mkubwa wa watu kwenye kongamano katika ukumbi mkubwa, waliohudhuria wamekaa katika safu wakiwa wameelekeza nyuso zao kwa msungumzaji aliye jukwaani, nafasi hio ina mwanga wa kutosha, mazingira yanatoa hisia ya tukio la kitaalamu na lenye kutoa taarifa.

Mazingira ya mkutano yenye kundi la watu walioketi katika safu. Mandhari ni rasmi ikiashiria tukio lililopangwa kama vile semina, warsha au mkutano. Chumba kimeangazwa vizuri. Watu waliopo wamevaa barakoa kuashiria tahadhari ya kiafya ipo.

Daktari wa meno aliyevaa gauni la kijani, ameainama juu ya mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno, huku daktari mwingine aliyevaa blue anafanya utaratibu wa meno. Madaktari wote wawili wamevaa barakoa, glavu na vifuniko vya kichwa na aliyevaa blue amevaa ngao ya plastiki. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno mdomo wake ukiwa wazi kuruhusu daktari afanye kazi.

Mtu anayepokea uchunguzi wa meno kutoka kwa daktari wa meno aliyevaa barakoa, glovu, koti jeupe na miwani. Daktari wa meno anatumia vifaa kinywani mwa mgonjwa, ambamo kuna kioo cha meno na kifaa kingine ndani. Wako katika ofisi ya daktari wa meno.

Mkono uliovalia glovu ya upasuaji ya buluu angavu ukiwa umeshikilia kwa udhabiti vifaa vya meno dhidi ya mandhari nyuma nyeupe kabisa. Vifaa hivyo ni pamoja na kioo cha meno na koleo maudhui inaonyesha vifaa vinavyotumika katika kuwasilisha taratibu za meno.

Mwonekano wa karibu ndani ya mdomo ukiangazia meno ya juu na fizi na kioo cha meno ikionyesha kwa kina tundu kwenye meno, kioo hicho kilichoshikiliwa na mpini laini wa chuma kinatoa mwangaza uliongezwa watundu kikionyesha kuoza kwa jino.

Daktari wa meno akifanya matibabu ya meno kwa mgonjwa. Daktari huyu aliyevaa miwani, glavu, na koti jeupe, kwa ustadi anatumia vifaa vya meno kuchunguza na kutibu meno ya mgonjwa. Mdomo wa mgonjwa uko wazi ukionesha mpangilio wa meno.

Msichana mdogo aliyevaa rinda la shule anapokea huduma za meno. Daktari wa kike wa meno anamhudumia msichana yule, huku amevaa miwani ya kinga, gauni, na glavu za blue . Nyuma yake wataalamu wengine wako katika shughuli za kupeana huduma za meno, katika mandhari ya nje, iliyo na miti, meza, na viti.

Utaratibu wa matibabu wa meno. Mdomo wa mtu ulio wazi ukionyesha meno. Kolea la meno limewekwa karibu na jino ndani Ya mdomo wa mtu huyo. Mikono ya daktari iliyovaa glovu za matibabu ya buluu, ikishikilia na kuendesha koleo hilo.

Vifaa kadhaa vya chuma vya meno vimepangwa juu ya uso wa bapa yenye rangi ya zambarau iliyokolea. Kuna vipimo vya meno, kifaa chenye ncha iliyopinda, na kioo kidogo vyote vikiwa na maumbo na ukubwa tofauti. Vifaa hivyo vina vipini vilivyotengenezwa kwa chuma chenye uso laini unaong'aa. Uso wa zambarau ni wa rangi na umbile sawa kote.

Mikono miwili iliovaa glovu za buluu ikitumia brashi kwenye meno meupe ya mtu. Mdomo umefunguliwa wazi kuonyesha meno yote na ulimi. Sehemu ya skio inayoonekana ina hereni ya rangi ya dhahabu.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya meza ndani ya jengo. Mwanaume wa kushoto anamkabidhi cheti mwanaume wa kulia. Bango lililo nyuma yao limeandikwa first aid competition kwa kutafsiri mashindano ya huduma ya kwanza. Kulia bango jingine linahamasisha watu kuwa shujaa na kujitolea katika kutoa damu. Mandhari yote inaashiria tukio linalolenga kutambua na kuendeleza ujuzi na maarifa ya huduma ya kwanza.

Watu wanavuka maji ya mafuriko katika shughuli za kuokoa mali na kujiokoa katika mazingira ya mijini, kuonyesha adhari za majanga ya asili kwa jamii. Kundi la wanaume na wanawake wanapitia maji hayo ya mafuriko yanayoenea kati ya makazi na barabara. Baadhi ya majengo yameharibika na yametengenezwa kwa bati.

Maandari katika mazingira ya mjini, ikionyesha gari la wagonjwa la St. John Ambulance limeegeshwa kwenye mtaa wa jiji, likivutia umati ndogo wa watazamaji wengine wakipika picha tukio linaloendelea ndani ya gari. Hali linatoa hisia ya utayari kwa kutoa uzaidizi wa dharura.

Tukio la ugawaji wa chakula cha dharura katika eneo la mashambani kundi kubwa la watu limekusanyika kupokea msaada ambao umewasilishwa na lori, watu watano wanaotoa huduma hizi wamesimama miongoni mwa vurushi vya misaada.

Mandhari ya jamii iliyoathiriwa na mafuriko, ikiwa na watu wakitembea kwenye maji machafu huku wengine wakitazama kutoka jengo la ghorofa. Mwanaume aliyevaa jaketi nyeusi na amembeba mtoto begani, anamnyooshea mkono mwanamke aliyevaa fulana ya manjano, huku nyuma yao kukiwa na mwanaume aliyebeba mtoto mchanga. Maji ni machafu ya rangi ya kahawia.

Eneo la makazi lililojaa maji ya mafuriko na watu kadhaa wakitembelea maji hayo machafu. Maji yamefunika sehemu za chini za majengo ya kawaida. Vitu vilivyohamishwa vinaelea karibu na mlango wa moja ya majengo. Watu wanatoka kwenye mkondo huo, wakitokea kwenye shughuli za uokoaji.

Jengo lililo zingirwa na moto na moshi nyingi. Watu wamesimama karibu na mkasa huo wengine wakihamshwa kutoka eneo hilo baadhi yao wakiwa wana tembea kwa miguu na wengine kwenye magari katika maelezo wazi ya hali ya kukabiliana na maafa.

Gari jekundu la zima moto na uokoaji lililoundwa kwa ajili ya kukabiliana na majanga na dharura. Limeandikwa neno moto mbele na pembeni, pamoja na alama nyingine za huduma za dharura na mistari inayong'aa kwa mwonekano wa usiku. Gari lina ving'ora na taa za dharura juu yake ilikuonya magari mengine barabarani wakati wa kukabiliana na dharura.

Mvulana anaosha mikono yake kwenye kituo cha kunawia mikono cha nje. Kituo hicho kina tangi kubwa la maji la plastiki jeusi lililowekwa kwenye fremu ya chuma ya kijani. Bonde ndogo la kijani la kunawia liko chini ya bomba na ndoo ya plastiki ya manjano chini yake. Sabuni ya kusafisha mikono imekaa kwenye fremu. Mpangilio huu unakuza usafi na usafi wa mazingira na kuonyesha juhudi za kuboresha mazingira na afya ya umma.

Mandhari inayoonyesha athari za ukataji miti ikiwa na kisiki kikubwa cha miti mbele. Ardhi ni tasa na imefunikwa na uchafu kuashiria shughuli za ukataji miti za hivi karibuni. Nyuma, safu ya miti imesimama ikiashiria ukingo wa msitu.

Mandhari pana ya ardhi iliyo wazi iliyojaa taka inayoonyesha uharibifu wa mazingira. Sehemu ya mbele imejaa takataka, mchanganyiko hasa plastiki na vitu vya rangi tofauti vinavyoashiria taka za nyumbani na biashara. Kuna miti mitatu isiyo na majani inaonekana katika mandhari. Nyuma mstari wa miti na majengo machache yanaonekana kupitia ukungu mwepesi.

Mtu anayenawa mikono kutumia maji kutoka kwenye ndoo ya plastiki, iliyowekwa juu ya jukwaa la mbao. Maji yanatiririka kupitia mdomo mdogo wa plastiki uliounganishwa na ndoo hiyo. Kuna mfuko unaoning'inia kutoka begani kwa anayenawa mikono.

Mpangilio wa kuvutia wa aina mbalimbali za maharagwe yaliyopangwa katika bakuli za mbao na gunia la katani. Kuna maharagwe meusi, njegere za kijani na maharagwe meupe. Bakuli hizo zimeekwa juu ya Kitambaa za katani kilichosokotwa, bakuli tatu zina vijiko vya mbao.

Chumba kilichopangwa vizuri katika kituo cha afya kama vile Pharmacy , kilicho na sakafu ya vigae na rafu zilizojengwa kando ya kuta, zikiwa zimejaa dawa na vifaa vya matibabu. Dawati limechukua nafasi ya katikati ya chumba, ambapo mtaalamu wa afya ameketi na kuna skrini ya kompyuta, upande mmoja wa rafu.

Mkono ulioshika chupa ndogo ya dawa, yenye rangi ya kahawia iliyokolea na yenye kifuniko chekundu na nyeupe, na lebo juu yake .Nyuma yake kuna vifaa mbalimbali vya matibabu kwenye kaunta ya chuma chafua. Kuna kikapu cha plastiki cha kijani, chupa mbili za plastiki, moja yenye maji ndani na boksi la glavu.

Vifaa vya matibabu viwili vya kujifungulia. Kifaa cha juu ni seti ya kujifungulia ya vipande kumi na moja ikijumuisha koleo, kibanio na vyombo vingine. Kifaa cha chini ni seti ya upanuzi na ukuraji ya vipande kumi na nane ikijumuisha dilator na vyombo vingine. Vifaa hivyo vinaonyeshwa kwenye tray zilizo na kitambaa chekundu.

Mtaalamu wa afya akiwa amevalia koti jeupe la maabara amesimama katika mazingira ya matibabu, huku mfumo wa kumfuatilia mgonjwa ukiwa umesimama kando yake ukionyesha vipimo mbalimbali. Chombo hiki hutumika katika uangalizi wa kina au wakati wa upasuaji.

Vifaa vya matibabu vimepangwa juu ya uso wa rangi ya kijani kibichi iliyokolea. Roli ya kifuniko cheupe cha plasta ya matibabu imesimama wima, na mkasi wa chuma wa upasuaji umewekwa juu ya sehemu ya utepe wa kifuniko ulionyooka. Mkasi umefungwa.

Kifaa cheupe cha nebulizer cha Scian na vipande vilivyotawanyika vya vifaa vya matibabu. Kamba nyeupe imeunganishwa kwenye upande wa nebulizer na imejikunja kwa urahisi kuzunguka kifaa.

Kipimo cha pressure ya damu cha kidijitali cheupe na mkanda mweusi wa kitambaa unaofungwa kwenye mkono zipo karibu na sanduku la kubebea kifaa. Kifaa kina skrini ya kidijitali inayoonyesha vipimo, vitufe vya kutumia kifaa hicho na viashiria vya rangi vinavyoonyesha hali ya kipimo.

Mzingira ya kimatibabu haswa chumba kilicho na vifaa vya tiba na mionzi, mtaalamu wa afya mwanamke aliyevaa koti jeupe la maabara ameinama akimwelekea mgonjwa aliyelala kwenye meza ya matibabu, chumba kina mashine ya mionzi.

Cartoon ya mwanamke aliyeinama ikionyesha hisia za uchovu au huzuni, ameketi kwenye kiti cha ofisi cha blue akiwa ameegemeza kichwa chake kwenye computer ya mkononi ya blue iliyomezani, nyuma ya computer ya mkononi, mvuke unapanda kutoka kwenye kikombe cha blue , mkao na usemi wa mwanamke unaashiria uchovu na dhiki ya kihisia.

Tangazo linalotangaza mkutano wa mtandaoni unaotarajiwa kuzingatia afya ya akili mahali pa kazi, ustawi wa akili na kizazi cha Gen Z. Mpangilio una picha za vichwa ya wazungumzaji na unajumuisha maelezo muhimu kama vile tarehe, saa na kiungo cha kujiunga mkutano wa mtandaoni. Hali inalenga kuongeza ufahamu na kutoa rasilimali kwa usatwi wa akili katika mazingira ya kazi.

Kundi la watu kwenye barabara wakishiriki katika matembezi au maandamo ya uhamashishaji kuhusu afya ya akili. Wameshika bango kubwa la hospitali ya afya ya akili ya Doo, na wamevaa shati zenye kiboni nyeusi zikiashiria uhamashishaji na msaada wa afya ya akili.

Mtu mwenye nywele nyeusi ameweka mikono yake kwenye paji la uso, akizuia mwanga. Amevaa pete kidoleni, na shati refu lenye mikono mirefu. Anaonekana kua katika hali ya kukata tamaa, na kua na hisia za uzuni.

Vidonge vya Acetaminophen vilivyoonyeshwa pamoja na sanduku lake. Pakiti kamili ambayo haijafunguliwa enye vidonge kumi ya Acetaminophen imewekwa karibu na sanduku la dawa hio juu ya uso mweupe. Sanduku ni jeupe na maandishi Acetaminophen Tablets USP 500mg yamechapishwa mbele yake kwa herufi nzito nyeusi, pamoja na ghorofa ya faida zake.

Kisanduku cha rangi ya waridi na nyeupe, cha dawa ya kisasa ya Calpol. Iliyoundwa kutibu dalili za mafua, kwa watoto wenye umri wa mwezi mmoja na zaidi. Ikiahidi kutuliza maumivu ya homa, inayoambatana na hali mbalimbali.

Kisanduku cha dawa ya kisasa cha vidonge vya vitamin E, kikionyesha na manufaa yake. Kifungashio ni cheupe na nyekundu, chenye jina la chapa health aid , na maandishi zaidi yakieleza kipimo na sifa za asili na aina gelatine . Maandishi ya ziada yako kwenye upande wa kisanduku.

Chupa nyekundu ya plastiki ya dawa ya Tylenol. Kuna lebo yenye jina la chapa Tylenol kwa maandishi makubwa meupe. Chini yake kuna maandishi ya kueleza ni dawa ya kuongeza nguvu na maelezo mengine ya kina kuhusu dawa hii. Kuna msimbo wa pao na maelezo mengine ya kifungashio.

Chupa ndogo ya glasi ya dawa ya Bluvax iliyofungwa kwa kifuniko cha chuma cha rangi ya dhahabu. Chupa ina kiowevu cha rangi ya manjano iliyochanganyika na kahawia kwa kiasi. Lebo iliyoambatanisha na chupa ina maelezo jinsi ya kutumia dawa ile na kwamba ni chanjo hai iliyolegezwa ya virusi vya Bluetongue kwa kondoo.

Bidhaa ya matibabu inayotumika katika tiba ya kisasa haswa Paracetamol, inayouzwa chini ya jina la chapa Critmol. Sanduku la dawa lile, lina maelezo zaidi kuhusu dawa na jinsi ya kuitumia. Kando ya sanduku kuna mfuko wa plastiki wazi, ulio na suluhisho la Paracetamol.

Mfanyakazi aliyevaa koti jeupe la maabara na barakoa anampatia mgonjwa sindano. Mfanyakazi huyu anatoa sindano kwa uagalifu kwenye sehemu ya juu ya mkono wa mgonjwa. Mandharini, watu wengine wako katika shughuli za taratibu za matibabu.

Chumba cha matibabu pengine chumba cha upasuaji au uchunguzi ndani ya hospitali au kliniki ya macho. Wataaalamu wawili wa afya wamevaa mavazi ya upasuaji wanashiriki katika utaratibu wa matibabu. Mazingira ni ya kliniki na vifaa vya matibabu na vifuatiliaji vinaonekana.

Mfanyakazi wa afya anampa mtoto mdogo kidoge cha buluu uku ameshika kidoge kingine. Kidoge cha dawa kinawekwa kwa uangalifu karibu na mdomo wa mtoto kuangazia utaratibu wa huduma ya afya na utunzaji wa mgonjwa.

Mtaalamu wa afya, aliyevaa vesti ya bluu na kitambaa cha kichwa na barakoa, akimuhudumia mgonjwa ambaye ameketi, katika kinachoonekana kuwa kliniki. Dawati limesimama kati yao, likitoa uso wa vifaa muhimu, vya matibabu na fomu. Nyuma, mtu mwingine ameketi, labda akisubiri zamu yake.

Wanawake watatu waliovaa mashati meupe na sketi za kahawia hafifu na nyeupe wameketi kitandani kila mmoja ameshika mtoto mchanga kwenye wadi. Mandhari yanaashiria mazingira ya uangalizi wa watoto kwenye wadi ya hospitali inayozingatia afya na ustawi wa watoto wachanga.

Wanawake watatu waliovaa mashati meupe na sketi za kahawia hafifu na nyeupe wameketi kitandani kila mmoja amemshika mtoto mchanga kwenye wodi. Mandhari yanaashiria mazingira ya uangalizi wa watoto kwenye wodi ya hospitali inayozingatia afya na ustawi wa watoto wachanga.

Ndani ya wadi ya hospitali mama ameketi na mtoto wake huku muuguzi ameketi akimwelekea mbele ,mama ameketi kwenye kitanda cheupe cha hospitali chenye reli ya chuma wadi inakuta zilizopangwa na vitanda vyeupe vya chuma vingine vikiwa vinakaliwa na mama wakihudumia watoto wao wachanga ,mandhari ni ya kuwajali watoto wachanga na mama wanaonyonyesha.

Daktari wa meno aliyevaa vifaa vya kujikinga ikiwa ni pamoja na ngao ya uso, barakoa, kofia ya upasuaji, na glavu. Anamshughulikia mgonjwa mchanga aliyelala kwenye kiti cha meno, akifanya utaratibu wa kutibu meno. Mdomo wa mgonjwa umefunguliwa, na daktari wa meno anatumia vifaa vya meno kufanya kazi kwenye meno. Vifaa mbalimbali vya meno vimepangwa kwenye trei karibu naye.

Mfanyakazi wa afya anamhudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda kilichotandazwa blanketi katika mazingira ya hospitali. Mtoto huyo amevaa shati la pinki na suruali yenye michoro. Mwanamke aliyevaa blauzi nyeupe ameketi kwenye kitanda akimwangalia mtoto. Kando yao kuna meza ndogo yenye chupa, kikombe na sanduku ya chakula.

Mtu anayempatia mtoto chanjo. Mkono wa mtoto kuanzia bega kushuka chini, umelala juu ya mtu anayetoa chanjo. Mikono ya mtu wa chanjo inamshika mtoto kwa upole huku sindano ya plastiki ikiwa tayari kuchoma juu ya mkono wa juu wa mtoto.

Mkono wa juu wa mtoto ukionyesha kovu la chanjo ya b c g linalo pona linaloonyeshwa na kidonda kidogo. Uwasilishaji wa jumla unaonyesha alama ya kawaida ya chanjo katika huduma ya watoto.

Dawa tofauti za watoto za Malaria, kuna chupa ya dawa, tembe nyeupe na bluu, sindano inayotiwa dawa na maandishi yaliyoandikwa Malaria na maelezo mengine. Ugonjwa wa Malaria ni tata ya kiafya haswa kwa watoto chini ya miaka mitano.

Wanawake watano waliovaa barakoa za kujikinga, wakishiriki katika shughuli inayohusiana na usafi wa mikono. Mmoja ameinama huku ameshikilia mikoba miwili. Madhari ni eneo la nje mbele ya jengo na majani mengi ya kijani kibichi nyuma. Hali ni ya tahadhari na kinga inayoonyesha kufuata miongozo ya afya.

Mashine ya kubebea mabega, ambayo hutenga na kuimarisha misuli ya deltoidi kwa harakati zinazodhibitiwa na kuungwa mkono na kuifanya kuwa zana muhimu katika dawa za michezo, kwa urekebishaji na uhimarishaji wa bega linaolengwa.

Mwendesha baiskeli akiwa barabarani akiinamia baiskeli yake nyeusi huku mkono wake ukiwa umewekwa kwenye mgongo wake wa chini. Mkao huu unaashiriaa maumivu katika eneo hilo. Mwendesha baiskeli amevaa kaptula zenye pedi, jezi ya mikono mifupi na kofia ngumu.